Mandhari yanapendeza. Nyaya za umeme zinaonekana. Umeme husaidia watu kufanya shughuli zao za kila siku kwa kutumia taa, au pia kutumia generator .

Nyaya za umeme. Hutumika katika shughuli za kubeba nguvu za umeme katika nyanja mbalimbali mwa nchi. Nguvu hizi, huwasaidia watu kuendelesha shughuli zao za kila siku na kuweza kupata mapato ya kila siku.

Ni katika kiwanda cha umeme huku fundi wa umeme wako katika hafla za kila siku wa kushughulikia umeme. Umeme unasaidia watu katika shughuli zao za kila siku hasa kutumika kuona, kuchajia simu na kadhalika.

Ni katika mbuga la wanyama, jua limepambazuka. Watalii wameenda kuzuru wanyama huongozwa na muongozo wa utalii ambao huwasaidia kuangalia na kutazama wanyama kwa umbali ili wasije wakaweze kuvamiwa na wanyama pori.

Mazingira ni chafu, imechangiwa na utupaji taka na pia kuachilia maji taka ovyo. Watu wanaweza kudhibiti haya kwa kuchoma takataka na kuweza kupeleka maji ya taka mahali ambapo yanastahili.

Mandhari yanapendeza. Ni katika bustani lililoko katikati mwa mji mkuu wa Nairobi. Watu huenda hapa kujiburudisha na kufurahia mandhari safi ambayo huwasaidia watu kupunguza mawazo.

Mafuriko yamekuwa chanzo kuu ya vifo nchini na hata Afrika. Mafuriko huchangiwa kwa ukataji wa miti na uchafuzi wa mazingira. Watu wanashuhudia mafuriko ambapo ni hatari sana.

Mandhari ya kuvutia yanaonekana pale ambapo twiga yuko ndani ya mbuga. Wanyama hawa wamekuwa wa maana sana kwa sababu wameweza kuvutia watalii nchini wakaeza kuja kuwazuru na kulipa ada ya kuwaona.

Mandhari yanapendeza ni mti wa matunda ambao uko shambani, wakulima wengi husaidia sana hasa katika sekta ya kuhifadhi mazingira na pia uzalishaji wa vyakula ambapo wanaweza kupeleka bidhaa vyao soko kisha kuziuza na kupata pesa.

Mandhari inapendeza, watu wanaonekana kukwea mlima, ambapo huwasaidia watu kuadimisha siku ya mazingira nchini na kuwasaidia watu kuweza kuweka mazingira yakiwa safi, ili wakaweza kuwa na maisha bora.

Mandhari yanapendeza. Ni katika mbuga la wanyama. Mji unaonekana kwa umbali. Mbuni wako katika mbuga la wanyama hasa huwavutia watalii wakaweza kuleta fedha ili zikaweza kunufaisha sekta ya utalii nchini.

Mandhari yanapendeza. Ni katika mbuga la wanyama. Twiga wanaonekana. Wanyama pori huwavutia watalii mbalimbali kutoka nchi tofauti tofauti mwa dunia.

Maafisa wa mazingira wako katika shughuli ya kuangalia mazingira na kuangalia chanzo cha uchafuzi wa mazingira na kuenda kukaa chini na kutafuta suluhu ya kuangalia vile mazingira yatahifadhiwa na kuwekwa sawa.

Mandhari yanapendeza. Ni katika bunga la wanyama na vifaru wanaonekana kupita. Wanyama hawa wavutia watali kutoka nchi mbalimbali na kuja kuwaona kisha kulipa ada baadaye, baada ya kuwaona.

Wanyama pori, wamekuwa chanzo kuu cha utalii huku nchini. Watalii wanaonekana kujumuika na twiga katika mbuga la wanyama. Limewasaidia watu wengi kupata kazi kama vile usafirishaji na hata upiga picha.

Mandhari yanapendeza. Vifaruu vinaonekana ndani ya uwanja wa hifadhi wa wanyamapori. Watalii huzuru kuona wanyama hawa na kulipa ada ili kusaidia sekta ya utalii.

Ni katika mbuga la kuhifadhi wanyama, kuro anakula nyasi wanyama hawa huwavutia watalii mbalimbali kutoka nchi tofautitofauti mwa Afrika na pia Marekani. Watalii hulipa ada kisha kuwaona wanyama hawa.

Wahifadhi mazingira, wako katika hafla ya upanzi wa miti. Miti imesaidia kuweka mazingira yakiwa safi na kusafisha hewa, na kuleta mvua. Wengi hutumia miti kutengeneza vitu mbalimbali vinavyotumika nyumbani kama vile vitanda, viti na hata vyombo vya kupikia.

Wanyamapori, hawa ni wanyamapori waitwao pundamilia ambao hupatikana katika mbuga ya wanyama. Ni baadhi ya wanyama ambao wanavutia watalii wengi huku Afrika na kote duniani.

Ni mandhari ya usafiri. Ni katika kituo cha basi. Abiria pamoja na mizigo yao wanaonekana kuabiri gari. Kondakta wa basi anawasaidia kuabiri na kuweka mizigo yao sawa sawa na kuelekea mahali ambapo wanapasawa kuwa.

Manthari ya usafiri. Ni katika kituo cha basi. Basi lina bango, la kuonyesha mahali ambapo linaenda. Kondakta wa basi, yuko mbioni kuwashawishi abiria pamoja na mizigo yao kuabiri gari na kuwapeleka mahali ambapo wanapaswa kuwa.

Ni mandhari ya usafiri katika kituo cha basi. Abiria wanaonekana kuwa katika gari pamoja na mizigo yao huku makanga akionekana kutafuta abiria wengine ili kuweza kulijaza hilo gari na kuondoka kwa wakati na kuwapeleka abiria pamoja na mizigo yao pahali ambapo wanapaswa kuwa kwa wakati.

Ni katikati wa mji, shughuli za usafiri zinaonekana. Mabasi yanaelekea katika kituo cha basi ili kuweza kuwachukua abiria pamoja na mizigo yao na kuwaelekeza mahali ambapo wanatakiwa kuwa. Afisa wa trafiki anaonekana kudhibiti trafiki katika mji ili kupunguza msongamano wa magari.

Usafiri wa umma. Magari ya umma huwezesha abiria pamoja na mizigo yao kusafiri eneo mbalimbali mwa nchi na kuweza kuwafikisha kwa muda kisha abiria akaweza kulipa nauli.

Ni mandhari ya usafiri katika kituo cha basi. Kondakta wa basi anaonekana kushikilia bango ili kushawishi abiria kupanda gari pamoja na mizigo yao na kuwapeleka mahali ambapo wanapaswa kuwa.

Ni mandhari ya usafiri, katika kituo cha basi. Kondakta ameshikila kibao yakuashiria abiria au kuwashawishi wapande gari pamoja na mizigo yao na kuwapeleka mahali ambapo wanapaswa kuwa.

Ni katika kituo cha basi. Shughuli za usafiri hufanyika hapa ambapo mabasi hupanga laini na kuwasubiri abiria pamoja na mizigo yao kuabiri gari na kuwapeleka mahali ambapo wanatakiwa kuwa kwa mda.

Mandhari ya usafiri katika sekta ya uchukuzi. Matwana yanaonekana kuwa katika shughuli ya kubeba abiria pamoja na mizigo yao na kuwapeleka mahali ambapo wanatakiwa kuwa kwa muda fulani.

Mandhari ya usafiri, ni katika kituo cha basi. Abiria pamoja na mizigo yao wanaonekana kuabiri gari. Makanga yuko mbioni kuwashawishi abiria kuabiri gari na kuwapeleka mahali ambapo wanapaswa kuwa.

Ni mjini. Safari za uchukuzi zinaonekana. Abiria wanaonekana kuenda katika kituo cha basi ili wakaweza kuabiri gari na kuwapeleka mahali ambapo wanapaswa kuwa. Trafiki inaonekana. Afisa wa trafiki wanaonekana kudhibiti trafiki na kupunguza msongamano wa magari.

Ni katika kituo cha basi abiria wanaonekana kuabiri gari ambapo makanga ameshikilia kibao cha kuonyesha bei ya nauli na ambapo hilo gari litakuwa likipita ili kuweza kusaidia abiria pamoja na mizigo yao wafike mahali wanafaa kuwa kwa wakati.

Ni katikati wa mji. Shughuli za usafiri zinaendelea katika barabara ya makutano. Kuna taa za trafiki ambazo hudhibiti trafiki na kuashiria gari mahali ambapo inapaswa kusimama au kuenda.

Mandhari ya usafiri. Ni katika kituo cha basi. Abiria pamoja na mizigo yao wanaonekana kuabiri gari. Kondakta wa basi anawashawishi abiria kuabiri gari na kuwapeleka ambapo wanapaswa kuwa.

Ni katika kituo cha basi. Shughuli za usafiri hufanyika hapa ambapo kondakta wa gari anawasaidia abiria pamoja na mizigo yao kuabiri gari na kuwapeleka mahali ambapo wanapaswa kuwa kwa wakati.

Ni mandhari ya usafiri katika kituo cha basi. Kondakta wa basi anaonekana kuwashawishi abiria kuabiri gari pamoja na mizigo yao na kisha kuwaelekeza mahali ambapo wanapaswa kuwa.

Ni mandhari ya usafiri. Matwana yako katika harakati ya kuwapeleka abiria pamoja na mizigo yao mahali ambapo wanapotaka. Abiria huweza kulipa nauli kwa huduma ambazo amepata kwa usafiri.

Ni katika kituo cha basi. Kondakta wa basi anaonekana kutafuta abiria pamoja na mizigo yao na kuweza kuwashawishi kuabiri gari na kuwapeleka mahali ambapo wanatakiwa kuwa pamoja na mizigo yao.

Kituo cha basi. Shuguli zote za usafiri hufanyika hapa ambapo magari hupanga laini na kuwasubiri abiria waabiri gari pamoja na mizigo yao huku makanga akionyesha bei ya nauli na mahali ambapo gari linapoenda.

Bomba la maji lenye muundo wa kisasa hupatikana shuleni, hospitalini, hotelini na hata manyumbani. Husaidia kuhifadhi maji, na kuchunga maji na kuondoa uchafu ambao uko ndani ya maji na kuwezesha kuwa na usalama kwa ambaye anatumia maji hayo.

Mazingira si safi, watu wanahimizwa kuweka mazingira yao yakiwa safi ili kuweza kuzuia magonjwa yanayo patikana au kutokana na mazingira ambayo yasiyo safi,